Watoto wadogo wa kiume na wa kike waliovaa nguo za kijani, wakiwa katika sehemu ya wazi wakipanda miti mbalimbali, na mwanaume na mwanamke mtu mzima wakiwasimamia zoezi hilo, la upandaji.

Chumba cha upasuaji chenye madaktari na manesi wanaofanya upasuaji huku wakivaa kofia za bluu na barakoa nyeupe, wakishika vifaa vya upasuaji na kumfanyia mtu aliyelala kitandani upasuaji.

Kikombe cha chai cheupe kilicho na maji ya rangi ya njano yenye limao ndani yake. Kikombe hicho kipo juu ya kisosi chenye malimao pembeni na tangawizi iliyokatwakatwa ikiwa juu ya kitambaa cha udongo na juu ya meza.